Mkungu wa ndizi mbichi ukiwa bado umeungana na mmea wake. Ndizi hizo ni za kijani kibichi, zimejaa na ni zenye afya nzuri. Majani ya mgomba unazunguka mkungu huu. Ndizi ziko katika hatua ya kukua kabla ya kuvunwa.

Kituo cha kukusanya maziwa kwenye jengo kijijini chenye vyombo vya chuma vikubwa vya kuhifadhia maziwa. Wahudumu wamevaa sare wakihakiki ubora kabla ya kuhifadhi.

Ndizi nyingi zilizopangwa sakafuni, kando ya ukuta, nyingine zikiwa ndani ya kreti ya plastiki ya rangi ya samawati. Ndizi hizo ziko tayari kwa kuuza au kusambazwa sokoni.

Mtu anapapasa kishada cha ndizi kudhibiti kama lipo tayari kuliwa. Amesimama chini ya mgomba wenye majani mabichi huku ndizi zikiwa zimejaa. Mazingira ni ya shambani.

Wanawake wamekaa sokoni wazi wakiuza mikungu ya ndizi ya rangi ya kijani kibichi. Ndizi zimepangwa vizuri mbele yao, biashara inaendelea kwa msisimko mkubwa.

Mtu anasimama katika shamba la migomba ambalo limejaa mimea yenye majani mapana ya kijani kibichi. Migomba mingi imezaa mikungu ya ndizi, inayoelea chini ya majani. Mazingira ni safi na ya asili.

Shamba la migomba limejaa mimea yenye majani mapana ya kijani kibichi, migomba mingi imezaa mikungu ya ndizi, inayoelea chini ya majani, mazingira ni safi na ya asili.

Shamba la mahindi lina mimea michanga iliyoshambuliwa na viwavi jeshi. Majani yake yamepasuka na kuliwa kwa sehemu kubwa. Ingawa mahindi bado ni machanga, viwavi wameanza kuleta uharibifu mkubwa wakihatarisha mavuno ya mkulima.

Kituo cha ukusanyaji maziwa kimejaa shughuli. Wakulima wamefika na mitungi ya maziwa , wakimimina kwenye mitungi mikubwa ya chuma. Mhudumu aliyevaa mavazi meupe safi, anapima kiasi.

Ndizi nne za rangi ya manjano zenye afya nzuri zipo mezani zimeiva vizuri. Ngozi yake laini na yenye mng'ao. Ndizi hizi ni tamu zenye virutubisho vingi.

Shamba kubwa la migomba, mimea ikiwa bado michanga. Migomba hiyo ina majani mapana ya kijani kibichi. Imepangwa kwa mistari ya kupendeza. Mazingira ni yenye rotuba na hali ya hewa ya mvua.

Mkungu wa ndizi mbichi ukiwa bado umeungana na mmea wake. Ndizi hizo ni za kijani kibichi, zimejaa na ni zenye afya nzuri. Majani ya mgomba unazunguka mkungu huu. Ndizi ziko katika hatua ya kukua kabla ya kuvunwa.

Shamba la migomba limejaa mimea yenye majani mapana ya kijani kibichi. Migomba mingi imezaa mikungu ya ndizi inayoelea chini ya majani. Mazingira ni safi na ya asili.

Ng'ombe wawili wakinyonya maziwa kwa kutumia mashine ndani ya zizi. Kuna chupa ya maziwa ya chuma chini ya ng'ombe. Mazingira ni ya kilimo na sakafu ina maji na majani.

Ng'ombe mmoja wa rangi ya nyeupe na nyeusi, akinyonywa maziwa kwa kutumia mashine ndani ya zizi. Kuna chupa ya maziwa ya chuma chini ya ng'ombe, mazingira ni ya kilimo, na sakafu ina maji.

Shamba kubwa la Migomba, mimea ikiwa bado michanga, migomba hiyo ina majani mapana ya kijani kibichi. Imepangwa kwa mistari ya kupendeza. Mazingira ni yenye rotuba na hali ya hewa ya mvua.

Mwanamke ameinama kando ya ng'ombe akiwa anakamua maziwa kwa mikono yake. Ni makini na mwenye uzoefu. Maziwa yanadondokea ndani ya ndoo ya chuma. Ng'ombe ni mtulivu na amefungwa kwa kamba.

Watu wako katika banda la mifugo, wakielekeza ng'ombe kwenye kidimbwi cha kuogeshea dawa ili kuzuia wadudu. Zizi lina paa la mabati na mazingira ni safi yenye miti na nyasi.

Mwanaume ameinama kando ya ng'ombe akiwa anakamua maziwa kwa mikono yake. Ni makini na mwennye uzoefu. Maziwa yanadondokea ndani ya ndoo ya plastiki. Ng'ombe ni mtulivu na amefungwa kwa kamba.

Ndizi mbili zilizoiva, ziko juu ya meza. Zina ngozi ya manjano angavu, ni laini na tayari kuliwa. Meza ni safi na ndizi hizo zimewekwa kwa mpangilio mzuri, zikivutia kwa mwonekano wake wa asili.

Marobota ya majani mabichi, yamepangwa vizuri ndani ya ghala. Majani ni ya kijani kibichi. Yamepangiliwa kwa utaratibu ili kuhifadhiwa kwa matumizi ya baadae ya mifugo shambani.

Mwanamke yumo shambani, akikata mkungu wa ndizi, uliokomaa kwa kutumia panga. Karibu naye, kuna mwanamke mwingine anayembeba mtoto mgongoni kwa kanga.

Mwanaume ameinama kando ya ng'ombe akiwa anakamua maziwa kwa mikono yake, ni makini na mwenye uzoefu, maziwa yanadondokea ndani ya ndoo ya plastiki ya buluu. Ng'ombe ni mtulivu.

Mkono wa mtu unavua maganda ya ndizi mbichi kwa uangalifu. Ngozi yake ya kijani kibichi, inatolewa taratibu kwa kutumia mkono, tayari kwa kupikwa au kuandaliwa kwa matumizi ya jikoni.

Mashine ya kuuza maziwa, imeekwa katika duka dogo. Wateja wanakuja na chupa zao, wakijaza maziwa kwa kiasi wanachokitaka. Mteja analipa pesa kwa njia ya kielektroniki. Mazingira ni safi.

Ng'ombe wa maziwa wengi kwenye ranchi kubwa wanaafya njema na wamekulishwa vizuri rangi yao ni nyeusi na nyeupe wakiwa na vitambulisho vya manjano maskioni wanakula kwa utulivu.

Ndama weupe na weusi wamesimama ndani ya zizi la kisasa. Zizi limejengwa kwa mbao na lina paa la mabati. Ndama hao wanaonekana wenye afya.

Mwanaume akieleza jinsi ya kumenya ndizi mbichi. Ameketi karbu na meza ambaye juu yake kuna ndizi nyingi za kijani. Anashika ndizi moja kwa mkono ambayo ameimenya.

Ng'ombe wakinyonywa maziwa kwa kutumia mashine ndani ya zizi. Kuna chupa ya maziwa ya chuma chini ya ng'ombe. Mazingira ni ya kilimo na sakafu ina mchanga.

Mwanaume ameinama kando ya ng'ombe, akiwa anakamua maziwa kwa mikono yake, ni makini na mwenye uzoefu. Maziwa yanandondokea ndani ya ndoo ya chuma. Ng'ombe ni mtulivu na amefungwa kwa kamba.

Wanawake wanauza ndizi tamu katika soko la wazi. Wamesimama kando ya vibanda vyao, ndizi zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vikapu na meza.

Gari limebeba mikungu ya ndizi mbichi juu ya paa lake. Ndizi zimefungwa kwa kamba zisidondoke, na ni nyingi. Gari hilo lipo barabarani, likielekea sokoni au mahali pa kuuza mazao.

Shamba kubwa la migomba mimea ikiwa bado michanga migomba hiyo ina majani mapana ya kijani kibichi imepangwa kwa mistari ya kupendeza mazingira ni yenye rotuba na hali ya hewa ya mvua.

Mwanamke ameketi akivua maganda ya ndizi mbichi kwa uangalifu. Ngozi yake ya kijani inatolewa taratibu kwa kutumia mkono tayari kwa kupikwa au kuandaliwa kwa matumizi ya jikoni.

Shamba la migomba limejaa mimea yenye majani mapana ya kijani kibichi. Migomba mingi imezaa mikungu ya ndizi inayoelea chini ya majani. Mazingira ni safi na ya asili.

Wanawake wamekaa sokoni wazi wakiuza mikungu ya ndizi. Ndizi zimepangwa vizuri mbele yao. Biashara inaendelea kwa msisimko mkubwa.

Shamba la migomba limejaa mimea yenye majani mapana ya kijani kibichi. Migomba mingi imezaa mikungu ya ndizi inayoelea chini ya majani. Mazingira ni safi na ya asili.

Mwanamke ameinama kando ya ng'ombe, akiwa anakamua maziwa kwa mikono yake, ni makini na mwenye uzoefu. Maziwa yanadondokea ndani ya ndoo ya plastiki. Ng'ombe ni mtulivu na amefungwa kwa kamba.

Shamba kubwa la migomba, mimea ikiwa bado michanga. Migomba hiyo ina majani mapana ya kijani kibichi. Imepangwa kwa mstari ya kupendeza. Mazingira ni yenye rotuba na hali ya hewa ya mvua.

Shamba kubwa la migomba, mimea ikiwa bado michanga. Migomba hiyo ina madhani mapana ya kijani kibichi. Imepangwa kwa mstari ya kupendeza. Mazingira ni yenye rotuba, na hali ya hewa ni nzuri.

Mtu mmoja ananyunyizia dawa ng'ombe waliopangwa kwa mistari katika eneo lililofungwa. Ng'ombe hawa wamesimama kwa utulivu wakisubiri kunyunyiziwa dawa ili kuzuia wadudu au maradhi ya ngozi.

Ng'ombe watatu wakinyonywa maziwa kwa kutumia mashine ndani ya zizi. Kuna chupa ya maziwa ya chuma chini ya ng'ombe na zingine ni ya kilimo na sakafu ina maji.

Shamba kubwa la migomba. Mimea ikiwa bado michanga. Migomba hiyo ina majani mapana ya kijani kibichi. Imepangwa kwa mistari ya kupendeza. Mazingira ni yenye rotuba na hali ya hewa ya mvua.

Pikipiki inasafiri barabarani ikiwa imebeba magaloni mengi ya maziwa, yaliyofungwa vizuri nyuma. Dereva amevaa kofia ya usalama.

Kishada cha ndizi tamu kimewekwa chini. Baadhi ya ndizi zimeiva na nyingine bado mbichi. Rangi ya ndizi ni ya kijani na manjano. Kimewekwa juu ya ardhi safi.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja, wakihesabu na kupanga mikungu ya ndizi shambani. Ndizi zimeekwa juuu ya majani ya migomba, zikiwa tayari kwa kuuzwa au kusafirishwa sokoni. Mazingira ni ya kijani.

Mkungu wa ndizi mbichi ukiwa bado shambani ndizi hizo ni za kijani kibichi. baadhi za ndizi zimeiva na nyingine bado ni mbichi rangi ya ndizi ni ya kijani na manjano .

Kituo cha ukusanyaji maziwa kimejaa shughuli .Wakulima wamefika na mitungi ya maziwa wakimimina kwenye mitungi mikubwa ya chuma ,wahudumu waliovaa mavazi meupe safi wanapima kiasi.

Mwanamke anauza ndizi tamu katika soko la wazi. Amesimama kando ya kibanda chake ndizi zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vikapu na meza. Anashika ndizi kwa mkono.

Wanaume wawili wameinama kando ya Ng'ombe wawili wakiwa wanakamua maziwa kwa mikono yao. Ni mmakini na wenye uzoefu. Maziwa yanadondokea ndani ya ndoo ya plastiki ya buluu na nyekundu.Ng'ombe ni watulivu na wamefungwa kwa kamba.

Mkungu wa ndizi mbichi ukiwa bado umeungana, na mmea wake. Ndizi hizo ni za kijani kibichi, zimejaa na zenye afya nzuri. Majani ya mgomba unazunguka mkungu huo. Ndizi ziko katika hatua ya kukua kabla ya kuvunwa.

Mikungu ya ndizi ikishukishwa kutoka kwenye lori na wanaume waliovaa mavazi ya kazi. Ndizi hizo ni kubwa na bado mbichi. Wanaweka mikungu hio kwa mpangilio chini. Eneo hilo ni soko au ghala la kuhifadhi mazao.

Watu wako shambani wakipanda migomba kwa bidii. Wamevaa mavazi ya kazi na mikono ina udongo. Wanashika mche wa mgomba wakiuchimba na kuupanda kwa uangalifu. Jua linawaka juu na ardhi ni yenye rutuba.

Mwanamke anapapasa kishada cha ndizi, kudhabiti kama lipo tayari kuliwa. Amesimama chini ya mgomba wenye majani mabichi, huku ndizi zikiwa zimejaa. Mazingira ni ya shambani.

Ndama wawili wa rangi ya nyeusi na nyeupe, wamelala kwenye ardhi ya udongo kwa utulivu na kuashiria wenye afya. Mazingira ni ya shamba kuna majani machache karibu nao.

Mkulima akiwa shambani. Anavuna mahindi yaliyoiva, akiyakata kwa mkono, ni mwenye bidii. Jua linawaka na shamba ya mahindi yaliyokomaa nyuma yake yakimzunguka kwa uzuri wakijani na dhahabu.

Shamba la maziwa liko ndani ya banda kubwa lenye paa imara. Ng'ombe wa rangi ya nyeusi na nyeupe wamepangwa safu kwa safu wakila majani mabichi yaliyowekwa kwenye vibakuli maalum.

Mtu mmoja ananyunyiziwa dawa ng'ombe, waliosimama kwa mstari katika zizi. Ngombe hao wamesimama kwa utulivu, wakisubiri kunyunyiziwa dawa ili kuzuia wadudu au maradhi ya ngozi.

Ng'ombe wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe ,wakiwa ndani ya banda maalumu la kisasa kila mmoja akiwa na taji ya njano masikioni, banda la ng'ombe lina nafasi ,chakula na usafi wa kutosha .

Shamba kubwa la migomba. Mimea ikiwa bado michanga. Mimea hiyo ina majani mapana ya kijani kibichi. Imepandwa kwa mistari ya kupendeza. Mazingira ni yenye rotuba na hali ya hewa ya mvua.

Kituo cha kukusanya maziwa kwenye jengo kijijini chenye vyombo vya chuma vikubwa vya kuhifadhia maziwa. Wahudumu wamevaa sare wakihakiki ubora kabla ya kuhifadhi maziwa hayo.

Mwanamke ananyunyuzia dawa ng'ombe waliopangwa kwenye zizi la chuma. Ng'ombe wamesimama kwa mstari wakiwa watulivu huku mwanamke huyo akihakikisha kila mmoja anapata dawa. Ni shughuli ya kudhibiti wadudu na kuimarisha afya ya mifugo.

Shamba la mahindi lenye mimea yenye afya nzuri. Mimea ni machanga bado, majani yakiwa ya kijani kibichi. Udongo ni wenye rotuba na hali ya hewa ni nzuri.

Mtu anapapasa kishada cha ndizi kudhibiti kama lipo tayari kuliwa ,amesimama chini ya mgomba wenye majani mabichi, huku ndizi zikiwa zimejaa ,mazingira ni ya shambani .

Ng'ombe akinyonywa maziwa kwa kutumia mashine ndani ya zizi, kuna chupa ya maziwa ya chuma chini ya ng'ombe. Mazingira ni ya kilimo, na sakafu ina maji na majani.

Ng'ombe wawili wa rangi ya nyeusi, wakinyonywa maziwa kwa kutumia mashine ndani ya zizi. Kuna chupa ya maziwa ya plastiki chini ya ng'ombe. Mazingira ni ya kilimo na sakafu ina maji.

Mwanamke ameketi chini ya ng'ombe. Anakamua maziwa kwenye chungu. Amevaa leso na nguo za kawaida. Ng'ombe ni mkubwa. Mazingira ni ya kijijini.

Shamba la migomba limejaa mimea yenye majani mapana ya kijani kibichi. Migomba mingi imezaa mikungu ya ndizi inayoelea chini ya majani. Mazingira ni safi na ya asili.

Mikungu ya ndizi nyingi zilizovunwa na kuwekwa chini shambani. Zimepangwa kwa makundi huku baadhi zikiwa za kijani kibichi. Shamba ni lenye rutuba yakiwa tayari kwa usafirishaji.

Kishada cha ndizi tamu kimewekwa chini ardhini. Ndizi zimeiva na ni ya rangi manjano. Kimewekwa juu ya ardhi safi.

Shamba kubwa la migomba mimea ikiwa bado michanga. Migomba hiyo ina majani mapana ya kijani kibichi. Imepangwa kwa mistari ya kupendeza. Mazingira ni yenye rotuba na hali ya hewa ya mvua.

Mkono wa mtu umeshika mmea wa mahindi mdogo. Majani yake yameharibiwa vibaya na viwavi. Anatazama mmea huo ulioshambuliwa na wadudu shambani.

Mkono wa mtu unavua maganda ya ndizi mbichi kwa uangalifu. Ngozi yake ya kijani inatolewa taratibu kwa kutumia mikono, tayari kwa kupikwa au kuandaliwa kwa matumizi ya jikoni.

Mkungu wa ndizi bichi ukiwa bado umeungana na mmea wake. Ndizi hizo ni za kijani kibichi, zimejaa na ni zenye afya nzuri. Majani ya mgomba unazunguka mkungu huo, ndizi ziko katika hatua ya kukua kabla ya kuvunwa.

Sehemu ya matunda sokoni. Kuna maparachichi, machungwa, maembe, mananasi na ndizi kwa wingi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Sehemu hiyo ni ya kuvutia.